Maandhari haya yanaonekana kuwa sokoni, kuna wanawake wengi wawili wanaonekana kuwa waislamu mmoja wao amejitanda amejifunika uso na mwengine hana ninja.

Kuna watu wawili wanaonekana kupatilishiana funguo. Mmoja wao akawa mwanamke, aliyepaka kucha zake rangi. Mwengine akawa mwanamume aliyevaa shati na koti. Kando yao, kumeegeshwa gari lililo jekundu.